Hapa ni soko la viatu, na muuzaji hapa akipanga viatu aina tofauti penye shughuli nyingi na msisimiko ambo muuzaji huweka aina mbalimbali za viatu ili kuvutia wanunuzaji wa kila aina. Katika kipande hiki kuna meza iliyojazwa viatu vya aina ya ngozi wa kila saizi akitaka wateja wake sasa wanunue.

Hapa ni soko. Soko lina watu wengi waliopanga meza wakiuza matunda na mboga tofauti kama vile melon, vitunguu, ndizi. Kando ya soko kuna barabara ambayo magari madogo kama aina ya tuktuk zinapita.

Soko la matunda ni eneo lenye rangi nyingi, harufu tamu, na shughuli nyingi ambao wauzaji huuza matunda mbalimbali kama vile ndizi, maembe, mapera, machungwa. Meza ya matunda yalipangwa kwa mpangilio mzuri. Ndizi ya kijani na za manjano zikiweka-- zikiwa zimefungwa juu. Huku maembe yaliyoiva, yakionyesha rangi za majani na kijani zimeekwa kando.

Hapa ni soko na kuna duka ya Safaricom. Mbele ya hio duka imepangwa magari aina mbalimbali kama vile Probox, na magari ya Matatu. Hii matatu inaweza beba watu kutoka hio sokoni mpaka nyumbani.